Matatu hii ina rangi nyingi. Gari lenyewe limepambwa kwa michoro ya kuvutia sana. Watu kadhaa wamesimama kando yake na majengo yanaonekana nyuma ya matatu. Barabara ni ya lami na hakuna magari mengine karibu. Inaonekana pia ni eneo la mjini.

Muonekano huu wa anga unaonyesha fukwe nzuri ya bahari yenye maji ya bluu iliyokolea, ukanda mrefu wa mchanga mweupe mwanana unatenganisha bahari na ardhi kavu, mimea ya kijani kibichi imeenea sana kwenye ardhi ikuonyesha uwepo wa misitu midogo, miamba na matumbao inaonekana wazi chini ya maji safi ya bahari, ikijenga maandhari safi ya kuvutia.

Feri hii kubwa inaonekana ikielea kwa utulivu juu ya maji mapana. Kivuko hiki kina rangi ya buluu na nyeupe kikisafirisha watu na magari. Upande wa kulia kuna chombo kingine cha usafiri wa majini kikiwa kimeegeshwa. Anga lina mawingu meupe lilotawanyika kwa upana yakionyesha hali ya hewa shwari.

Ofisi hii ina vipande vya kioo. Mabango yenye maandishi ya kijani na nyekundu yamewekwa wazi. Mwanamke mmoja anasimama mlangoni. Bendera ya Kenya inaonekana upande wa kushoto. Samani chache zipo ndani ya chumba. Taa za dari zinaangaza nafasi hii. Ni mazingira ya kazi.

Gitaa jeusi inaning'inia ukutani ikiwa lina nyuzi sita. Mwili wake ni mweusi na shingo yake ni kahawia. Kifaa hiki kinaonekana kimetunzwa vizuri na hakuna watu wanaonekana. Ukuta ni mweupe kabisa.

Hili ni eneo la kusubiria lililojaa watu. Viti vingi vya chuma vimepangwa kwenye safu. Kaunta tatu zinaonekana mbele yake zikiwa na nambari. Wafanyikazi kadhaa pia wapo kazini. Wateja wamekaa wakisubiri huduma. Ukuta mweupe unaonekana na taa za dari zinaangaza chumba. Ni eneo lenye shughuli nyingi.

Nyayo chache za miguu zinaonekana kwenye mchanga huu mweupe. Vitawe vidogo vya miti vimetapakaa chini. Miti michache inaonekana upande wa kushoto wakati maji ya bahari hayakuonekana waziwazi. Ni eneo la utulivu na anga inaonekana wazi.

Boti ndogo ya buluu imetia nanga karibu na ufukwe. Watu kadhaa wanatembea na wamesimama kwenye mchanga. Maji ya bahari yanaonekana safi yakionyesha rangi ya kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe na kuna jengo yanaonekana na ni mandhari mazuri ya pwani.

Huu ni ufuo wa bahari wenye mchanga mweupe. Miavuli kadhaa ya jua imekunjwa , kiti kimoja cha kupumzikia kiko karibu, nyuma kuna banda lenye paa la nyasi, miti ya minazi imesimama mirefu, jengo jeupe linaonekana upande wa kushoto na ni eneo tulivu la kupumzika.

Njia hii imejengwa kwa mawe. Nyasi kijani imeizunguka pande zote. Mti mrefu wa mnazi upo karibu . Bango dogo la buluu linaonekana mbele yake. Ukuta mweupe umejengwa upande wa kulia halafu jengo dogo linaonekana upande wa kushoto. Hakuna watu wanaonekana na ni sehemu tulivu yenye mandhari mazuri.

Ndege hii nyeupe imetua uwanjani. Abiria wanashuka. Kuna gari dogo la kuvutia mizigo karibu na wafanyikazi kadhaa wapo uwanjani wakifanya kazi zao. Miti ya kijani inaonekana kwa umbali wakati barabara ya lami inaonekana wazi. Eneo ni lenye shughuli nyingi.

Huu ni muonekano wa vivuko viwili vikubwa vikitumika baharini. Kivuko kimoja kimeegeshwa upande wa kushoto kikionyesha rangi ya buluu. Kile kingine kiko mkabala kikiwa na magari kadhaa pamoja na abiria. Maji yametulia kabisa yakitafakari anga lenye mawingu.

Muonekano huu wa angani unaonyesha mto mdogo ukipita katikati ya mimea mingi. Mto huu unaishia kwenye ufuo mweupe wa bahari na nyumba ndogo ndogo zimejengwa karibu na mto zikionyesha uwepo wa maakazi ya watu . Miche za kijani kibichi zimetanda upande zote mawili ya mto.